Wanafunzi wawili wa kike, wameshirikiana kwenye kompyuta kibao darasani. Mmoja anamuonesha mwenzake kitu kwenye skirini.

Mwanafunzi anajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato, akifuata somo la mwalimu. Vitabu, kalamu na daftari vimetandazwa mezani.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja anamiliki mpira, akipambana na mpinzani wake.

Darasa lina madawati na viti vya kijani na samawati, vilivyopangwa kwa ajili ya watoto. Ubao mweusi na chati za kufundishia zimetundikwa ukutani.

Chumba cha kisasa kina sakafu, ya mbao inayongaa na sofa la kahawia .Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ukumbi wa mihadhara ulio pangwa vizuri madawati ya mbao yamepangwa kwa safu yakionyesha nafasi tulivu na wazi.

Bweni lenye vitanda vya chuma vilivyopangwa kwa safu mbili na magodoro meupe. Dirisha kubwa na viti vipo upande mmoja vikionyesha mazingira safi tayari kutumika.

Darasa la watoto wadogo limekaa kwenye duara ,kwenye zulia la samawati mwalimu anaonekana akishirikiana na watoto.

Kundi la watoto wanawake na wanaume, wamevalia sare za samawati na khaki , wakionesha ishara mbali mbali kwa mikono yao .Tabasamu la furaha linaonekana kwenye nyuso zao .

Mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta kwa bidii. Anaonekana akifanya kazi kwa umakini mkubwa labda akimalizia jukumu muhimu la kazini.

Mwanamume kipofu anasoma kitabu cha braille akionekana kutafakari. Amevaa shati la kijani na suruali ya kaki akiwa ameketi kwenye sofa la kijani kibichi.